Hiki ni kituo cha umeme, ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kina mazingira ambayo yanapendeza na yanavutia. Mashine yanayotumika hapa ni ya kisasa na bei ghali.

Hiki ni kituo cha umeme, ambao umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinatumia mashine ya kisasa na ambayo yanaonekana kuwa bei ghali.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinatumia mashine ya kisasa na yanayoonekana kuwa bei ghali. Mazingira ya kituo hiki yanapendeza.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kina mazingira yanayopendeza. Mashine yanayotumika hapa yanaonekana kuwa ya kifahari na bei ghali.

Hiki ni kituo cha umeme, ambapo, umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinaonekana kutumia mashine ya kisasa na ya bei ghali.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbali mbali. Kituo hiki kinatumia mashine ya kifahari na ambayo yanaonekana kuwa bei ghali

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinatumia mashine ya kifahari na ambayo yanaonekana kuwa bei ghali.

Hapa ni katika kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki, kimezingirwa ili kuhamasisha usalama.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kina mashine yanayokaa kuwa bei ghali na ya kisasa.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme umeenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinakaa kuwa kinatengenezwa.

Hiki ni kituo cha umeme. Hapa ndipo, umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinaonekana kuwa na mashine ya bei ghali na ya kisasa.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kina mazingira yanayopendeza.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaonezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kina mazingira yanayopendeza. Kituo hiki kinatumia mashine yanaonekana kuwa bei ng'ali na ya kisasa.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbali mbali. Mazingira ya kituo hiki kinapendeza. Mazingira haya yamezingirwa na miti.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinatumia mashine ya kisasa na ambayo yanaonekana kuwa bei ghali.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinatumia mashine yanayonekana kuwa bei ghali na ya kisasa.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo umeme unaenezwa katika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kimezingirwa na miti mingi.

Kituo cha umeme ambacho kinaonekana kuwa kimeimarika na kuhifadhiwa na mashine mbalimbali ya bei ghali. Kituo hiki ni kisafi sana.

Hizi ni nyumba za kukodi. Nyumba hizi zimekaribiana sana. Mazingira ya nyumba hizi hayapendezi. Kuna maji taka yanayopita karibu na nyumba hizi.

Hii inaonekana kuwa mbuga. Mbuga hii ni kubwa sana, na katika mbuga hii kuna mnyama ambaye anaitwa kifaru. Mnyama huyu ni mkubwa sana. Mbuga hii inakaa kuwa na wanyama wengi.

Hawa ni watu ambao wanasononeka kwa sababu ya mafuriko yaliyo tokana na mvua. Mafuriko haya yamesababisha uharibifu wa nyumba zao.

Haya ni majumba ambayo ni ya kukodishwa. Mazingira ya majumba haya hayapendezi. Kuna majitaka inayopita karibu na majumba haya.

Hawa ni wanyama pori ambao ni punda milia ,wanyama hawa wanaonekana kuwa mbugani wanakula nyasi ,wanyama hawa wanapaswa kutunzwa kwani wana wavutia watalii.

Haya ni majumba ya kukodi. Majumba haya yamekaribiana sana . Mazingira ya majumba haya hayapendezi kwani kuna maji taka inayopita karibu na majumba haya.

Hivi ni vijijumba ambavyo ni vya kukodisha. Vijijumba hivi vimekaribiana sana. Mazingira ya vijijumba hivi hayapendezi. Kuna majitaka ambayo yanapita karibu na vijijumba hivi.

Humu ni shambani. Katika shamba hili kuna mimea ya aina tofauti tofauti. Kuna msichana ambaye ameketi na amejipanga na vitu vyake.

Hawa ni wafanyikazi ambao wanaokota taka ambazo zinachafua bmazingira. Watu hawa wanapakia takataka hizi Kwa magunia ili ziwe rahisi kubeba.

Hili linaonekana kuwa mbuga. Katika mbuga hili, tunaona uhusiano mzuri uliopo baina ya binadamu na mnyama huyu. Wanakaa kuwa na furaha na wanakaa kuwa wanaelewana vizuri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri, na hiki ni kituo cha kuabiri magari, ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni binu mzingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari hili waweze kufika katika maeneo wao mbali mbali. Kuna biashara ambazo zinaendelea kando ya barabara hii.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na kuna barabara mbili kuu. Kuna msongamano wa magari na magari haya yanaonekana kuelekea upande tofauti tofauti. Abiria wanavuka barabara.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali. Abiria wamesimama wakingoja magari yao ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri, na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri magari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Kuna barabara mbili kuu zilizo na magari ambayo ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuelekea upande tofauti tofauti.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri gari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na kuna barabara mbili kuu. Barabara hizi zina magari ambayo yanaonekana kuwa yanaelekea upande tofauti tofauti. Magari haya ni ya aina tofauti.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari za kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri, na hii ni barabara kuu. Magari haya yanaonekana kulekea upande moja. Barabara hii ni safi sana. Kando kuna watu wanaotembea.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo zao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hii ni barabara kuu. Barabara hii ina aina ya magari tofautitofauti yanaoelekea upande mmoja. Barabara hii ni safi sana.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari, ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hii ni barabara kuu. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuwa yanalekea pande tofauti tofauti. Barabara hii ni safi sana.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo zao mbalimbali. Abiria wamesimama wakingoja magari ya kuabiri.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri, na hiki ni kituo cha kuabiri magari, ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaabiri magari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri gari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha magari. Hapa abiria wanaabiri gari ili kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbali mbali. Kuna msongamano wa magari.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo zao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari, ambapo abiria wanaabiri gari, ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri, na hiki ni kituo cha kuabiri gari ambapo abiria wanaabiri gari ili kufika maeneo yao mbali mbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha magari. Hapa abiria wanaweza kuabiri gari ili kufika maeneo yao mbali mbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Kuna aina tofauti tofauti ya magari katika barabara hii kuu. Kuna msongamano wa magari.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri ,hiki ni kituo cha magari hapa abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha kuabiri gari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbali mbali. Kuna msongamano wa magari.

Hili ni mbinu msingi ya kusafiri. Haya ni magari ambayo yanawabeba abiria ili kuwafukisha katika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hapa ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaabiri gari ili waweze kufika katika maeneo yao mbalimbali. Kuna msongamano wa magari.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Kuna msongamano wa magari katika barabara kuu. Magari haya ni ya aina tofauti.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri mjini. Hapa kuna kituo cha mabasi ambapo magari mengi yanakusanyika na kusababisha msongamano wa magari. Abiria wanapanga safari zao na kupanda mabasi ili wafike katika maeneo mbalimbali wanayotaka kwenda. Kituo hiki ni muhimu katika usafiri wa umma na huunganisha sehemu tofauti za mji kwa urahisi.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha kuabiri magari ambapo abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha kuabiri magari. Abiria wanaabiri gari ili waweze kufika maeneo yao mbalimbali.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na hiki ni kituo cha magari. Kituo hiki kinawezesha abiria kuabiri gari ili kufika katika maeneo mbalimbali. Kuna msongamano wa magari tofauti tofauti.

Mbinu ya kimsingi ya kusafiri ambayo inahusisha vituo mbalimbali vya magari. Magari haya ni ya kampuni tofauti tofauti, na yanafika maeneo mbalimbali.

Hiki ni kituo cha magari, ambayo inahusisha mbinu msingi ya usafiri. Kituo hiki kina kondakta anayesimama kuonyesha watu bei ya kuabiri gari.

Hiki ni kituo cha magari ambacho kinawawezesha abiria kuabiri gari na kufika katika eneo zao mbalimbali. Mbinu hii inasababisha msongamano wa magari katika barabara.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri. Hiki ni kituo cha magari ambacho kinawawezesha abiria kuabiri gari ili kufika maeneo mbalimbali. Kituo hiki kinaonesha kuwa biashara inaendelea.

Hii ni mbinu msingi ya kusafiri na mbinu hii inasababisha msongamano wa magari katika barabara hili. Msongamano huu unasababisha magari kuenda katika mwendo wa pole pole.